Sehemu ya ukuta wa taasisi inayoitwa KSDC, Kenya Society For Deaf Children, Husuan kutoka ameandikiwa jina.

Sehemu ya uwanja wa michezo wa watoto, kuna miti kubwa kwenye majani mengi na maua madogo ya rangi njano, juu yake.

Computer mbili za mezani zikiwa zimewekwa kwenye dawati moja kila computer ina keyboard na kipanya.

Shemu ya nje ya nyumba imepakwa rangi la udongo kutoka kwa rangi ya mawe na uzo wa majano.

Ni aina ya shule lenye paa la bati na kuta za rangi nyekundu na cream , mbele kuna maua na mimea inayopambwa na ua la kijani.

Mstari wa komputa nne zilizo kwenye dawati moja. Vichwa vya komputa , monitor vikiwa zimezimwa kila komputa ina keyboardi na panya.

Jengo la ghorofa tatu. Lilijengwa kwa mawe na mabao. Lilikuwa na madirisha mengi makubwa ya vioo mbele ya...

Mlango ya mbao wenye lebo inasema NO EXIT FOR STUDENTS na huu ni NO EXIT ,inaashiria kuwa mlango huu haupaswi kutumia na wanafunzi kuondoka.

Orodha ya mafaili inamadokezo yaliyopangwa juu ya kabati au rafu, mafaili hayo yanaweza kuwa na .

Wawili wenye ulemavu wa miguu wakicheza mpira wa miguu, wote wanatumia mbo za kuungua mkono na wanaonekana wakifurahi mchezo huo.

Kundi la wanawake walioketi kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamevaa fulana nyekundu ziliyoandikwa Kenya. Wanawake wa

Rafu ya mabao yenye mafaili na karatasi, labda katika ofisi au chumba cha kumbukumbu. Kuna pia kabati jeupe upande.

Timu ya soka ya wachezaji wenye ulemavu wa miguu, ambapo wengi wanatumia fimbo za kutembea.

Jengo lenye ukuta uliochorwa picha ya meli, ya Nohaha arts pamoja na wanyama mbalimbali kama tembo, twiga na ndovu.

Mlango wa chumba kinachotumika kama maabara ya somo la kemia, CHEMISTRY LAB na maabara ya somo la biolojia. Kuna mabango mawili.

Watu waliopooza miguuni wakicheza mpira wa miguu uwanjani, wana tumbo na miguu na kusingia na kutumia.

Mwanariadha wa michezo ya athletics akiwa katika makao wa kuanza mbio akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu kwenye wagonjwa wa mbio wa rekodi.

Watu wawili wakiwa wanapanda baiskeli ya mandem aina ya baiskeli ya watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya michezo .

Vitabu vingi vilivyoandikwa kwa lugha ya kiswahili vikiwa vimepangwa kwenye rafu hii inaashiria vifaa vya kusoma au kujifunza.

Kitabu cha somo la computer science kwa darasa la saba kitabu hii ni kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha saba na

Mjengo la shule au kituo cha watoto lenye ukuta mweupe ilipambwa na michoro ya wanyama kama twiga na malia .

Bango la alfabeti ambalo lina herufi za kiingereza kuanzia A hadi Z likuwa limewekwa kwenye ukuta.

Mtu akipanda baiskeli ya mchezo yenye rangi ya manjano na nyeusi akiwa amevaa mavazi ya michezo na kofia ya usalama.

Sehemu nyingine za kuweka vifaa. Kila sehemu inafaa ilivyoandikwa au kuchorwa ambavyo Inaonekana kuwa notebooks au madumu.

Sehemu ya darasa hasa ukuta wa mbele wa darasani kuna maandishi ya alfabeti kwa mwandiko wa herufu kubwa na ndogo.

Jengo la ghorofa tatu lenye madirisha na mlango lenye rangi tofauti za kijani na nyekundu, jengo ina upande wa mbele.

Jengo la makazi au chumba cha kuishi lenye paa la rangi ya nyekundu. Limezungukwa na bustani ya majani na miti.

Nguzo ndefu za taa au malingoti wa bendera iliyowekwa kwenye bustoni iliyo na miti na majani

Mlingoti mrefu wa bendera bila bendera juu yake. Mlingoti umeguzwa na mti mrefu katika...

Darasa lenye madawati ya bao yaliyopangwa kwa mstari tunaweza kuna ubao nyeupe mbele ya darasa.

Kitabu kinachoitwa Junior English 2 kilichoandikwa kwa Haydn Richards hii ni tolea jipya mjadala lake kinaonyesha .

Wanariadha wanne kutoka Kenya, wawili kati yao wamevaa bendera za macho ikiashiria kuwa ni wanariadha.

Kurasa mbili za kitabu cha kingereza kwa wanafunzi. Kurasa hizo zina mhudumu ya mbili

Mwanariadha mmoja akiwa amepiga magoti akimsaidia au kumfariji mwanariadha mwingine aliyeondoka au kutoka kwenye uwanja .

Jengo la makazi lenye ngazi za chumba na mlango ya rangi nyekundu. Jengo lina ukuta wa mawe.

Sehemu ya dawati yenye vifaa vya kompyuta, kuna kioo, jedeli, kibodi, kipanya kilichowekwa juu ya mouse pad rangi ya kahawia yenye michoro.

Kitabu cha masomo kinachoitwa Health safety. Kitabu hii ni sehemu ya mfulizo wa afya.

Mtu mmoja akihutubia kwenye mkutano wa KISE alikuwa akizungumza juu ya mada inayoonyeshwa .

Mwanariadha wa Kenya anayeshiriki mashindo ya walemavu akiwa kwenye kiti maalum cha mashindano.

Bango lililowekwa ukutani lenye maandishi ya sherehe na maandishi ya shule, kila mstari una rangi tofauti na ujumbe wake.

Mtu anayeonekana akifanya mazoezi ya mboya za kuruka kwenye uwanja wa mchezo.

Mitungi ya gasi na kizima moto vikiwa vimehifadhiwa nyuma ya dirisha yenye grill za chuma, maelezo ya.

Darasa la shule lenye meza na viti vingi vya, samahani, za mbao na chuma, kuna dawati mingi.

Mashindano ya mbio ambapo mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona anakimbia akiwa ame...

Mwanamke akiwa kwenye mashua ya mazoezi ya kufua makasi kwenye mto, anaonekana kwenye furaha akiwa na.

Mtu mmoja akiwa amekaa kwenye kiti chenye gurudumu, akiwa amevaa glovsi za kuomgea akiwa anafanya mazoezi ya mndondi kwa kumpiga mfuko wenye mazoezi.

Kitabu cha lugha ya Kifaransa, kwa darasa la nne. Jina la kitabu linaloonekana kwa rangi nyekundu.

Viti vya darasa ambavyo vina meza ndogo za mwiniko zinatumika kwa wanafunzi wakati wa masomo, viti vimepangwa kwa mpangilio wa kawaida katika darasa, sakafuni kuna tiles la sakafu.

Wanamichezo wa Kenya wanaoshiriki michezo ya walemavu, wakiwa katika waridi rasmi.

Bango la shule lenye maneno Play Learner Grow Together juu na chini, kuna picha mbili zinazofundisha jinsi ya kwandika kwa maneno kwa kushtuka.

Watu watatu uwanjani wakiwa wana miguu ya ungo na kutumia fimbo za unga mkono. Wawili wanatumia magoti ya unga mkono.

Kitabu kiichwato 'Nyota ya kiswahili'.Kitabu ni cha mwanafunzi wa darasa la pili kinayoonyesha picha ya watoto wawili wakipanda farasi.

Mwanariadha mlemavyo kutoka Kenya. Jina Wesley Kimilia Sang Umria. Mkenya. Tarehe ya amezaliwa Machi. Mchezo.

Bango hili ni kichwa cha habari, our forest , our future . Bango hili linaeleza kuhusu aina za misitu, umuhimu wa msitu.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amebeba vitabu inawezekana ni mwanafunzi au mtu anayependa kusoma. Akiwa ame...

Jengo lenye paa jekundu na madirisha mingi yenye rangi ya kijani. Mbele ya jengo kuna uwanja wa majani yenye rangi ya kijani.

Eneo la wazi lenye majani mazuri, miti na sehemu ya jengo lenye paa jekundu upande wa kulia.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na wakiwa katika maandamano au sherehe fulani.

Sehemu ya mchezo wa watoto, hasa mtole wa mapipa, na sehemu nyingine ya mchezo, nyuma...

Helen Wawira, mwanaraidhaa wa kenya anayejihusisha na michezo ya power lifting .Anashindania katika kategoria cha chini ya kilo forty one .Helen ana ulemavu wa spinal lidima .

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya bulu akiwa anahutubia abiria kupitia kipaza sauti mbele ya bango lenye nembo.